Kituo kikubwa cha umeme cha nje, sehemu muhimu ya gridi ya umeme, unaweza kuona miundo mingi ya chuma inayobeba waya za umeme kwa juu na vifaa vingine vya umeme vyote vikiwa vimewekwa kwenye eneo lenye changarawe. Anga safi na yenye jua inaashiria mchana na bango lenye nembo inayofanana KETRAKO inapendekeza kituo hiki kiko Kenya.

Huu ni umeme. Umeme sehemu muhimu ya mfumo wa usambazaji umeme. Unaweza kuona transfoma kubwa, za rangi ya kijivu, ambazo ni muhimu kwa kubadilisha viwango vya volti. Kuna miundo mirefu ya chuma iliyobeba mtandao mpana wa nyaya za umeme, na vigae vya kuami umeme. Eneo la kokoto ni kawaida kwa vituo kama hivi, na kuna magari nyingi kuashiria shughuli.

Kituo kikubwa cha umeme, sehemu muhimu ya mfumo wetu wa usambaza umeme. Unaweza kuona miundo mingi mirefu ya chuma inayobeba mtandao changamano wa nyaya na vifaa vya volteji ya juu. Ni onyesho la nguvu la miundo mbinu ulioundwa kusambaza umeme majumbani mwetu na biashara.

Nguzo kubwa ya kusambaza umeme, sehemu muhimu ya gridi yetu ya umeme. Unaweza kuona muundo wake wa chuma ulioshikilia kamba ndefu, ambazo huweka nyaya za umeme kwa volteji ya juu zikiwa salama. Nyaya hizi nene zimetengenezwa kusambaza umeme katika umbali mrefu, kuhakikisha umeme unafika nyumbani na viwandani. Ni ishara kubwa ya miundombinu ya kisasa, iliyowekwa dhidi ya anga safi na mawingu.

Mandhari ya kawaida kabisa kutoka Nairobi. Kuna jengo la ghorofa nyingi labda makazi lenye kuta za matofali na rangi nyepesi na madirisha yale yenye fremu za samawati. Mbele yake kuna nguzo kadhaa za umeme transfoma kubwa ya umeme ikining'inia juu na mtandao wa nyaya muhimu sana kwa umeme hapa jijini.

Mandhari ya kawaida ya mtaa wa Nairobi. Kulia, wafanyikazi wa umeme au mawasiliano wakiwa wamevalia samawati na chungwa wanashugulika kwenye nguzo wakitumia ganzi ya chungwa na koni za usalama. Kushoto kuna ukuta imara wa mawe, ua wa kijani kibichi na mtaro wa maji wa saruji. Miti mirefu nyuma inakamilisha mandhari hii ya kawaida ya jiji hapa Nairobi.

Kituo cha umeme cha nje, sehemu muhimu ya gridi yetu ya umeme. Unaweza kuona wazi transfoma kubwa za umeme ambazo ni muhimu kwa kubadilisha viwango vya volt . Miundo mirefu ya chuma inasaidia mtandao tata wanyaya za volt ya juu na vizuia umeme zikitenga mkondo wa umeme kwa usalama. Kituo iki hudhibiti na kusambaza umeme kuhakikisha nguvu inafika majumbani au viwandani.

Nguzo na nyaya za umeme ziko kwenye mchanganyiko wa mawasiliano. Chini ya anga kuna rangi angavu na mawingu machache. Kwenye nguzo ya kushoto, kuna antena nyeusi iliyoko wazi, labda kwa ajili ya usambazaji wa taarifa bila waya au huduma za simu. Pia, kunaweza kuwepo maboksi na vifaa vingine vilivyowekwa kwenye nguzo. Kwa mtazamo wa mtandao uliopanuliwa, inaonyesha wazi miundombinu ya usambazaji na huduma za mawasiliano za mitini ya miji.

Nguzo ya umeme ambayo ni mnara mrefu wa metali ukiwa umesimama nbele ya anga la samawati yenye mawingu meupe. Muundo huu unabeba nyaya za umeme za volti ya juu ingawa nyaya zenyewe hazionekani kikamilifu. Ni muhumu kutambua kuwa sehemu za juu za nguzo na mikono yake ya kupita zimepakwa rangi nyekundu.

Mnara mrefu wa chuma wa umeme. Sehemu muhimu ya gridi ya umeme uliosimama imara katikati ya mandhari ya kijani kibichi lenye milima. Nyaya nyingi za umeme zinaenea kutoka kwake zikibeba umeme katika eneo lote. Kwa mbali mnara mwingine kama huo unaonekana kuashiria mtandao mkubwa wa usambazaji. Eneo hili limewekwa chini ya anga lenye mawingu kiasi ikionyesha makutano ya miundo mbinu, binadamu na mazingira asili.

Minara mirefu ya umeme ikiamba anga la kupendeza lenye rangi za machoo .Nyaye nene za umeme zimeunganisha minara hii zikisafirisha nishati muhimu. Chini yake mimea inatoa kivuli ikionyesha mchanganyiko wa uhandisi wa binadamu na uzuri wa asili wa Kenya.

Kituo cha umeme cha nje sehemu muhimu ya miundombinu ya kisasa. Unaweza kuona safu ya vifaa vya umeme vya volti ya juu ikiwa ni pamoja na vizuia umeme na kondakta vyote vimeundwa kudhibiti na kuhamisha kiasi kikubwa cha umeme kwa usalama. Vituo kama hivi vina jukumu muhimu katika kuhakikisha usambazaji dhibiti katika mikoba yetu.

Huu ni umeme wa joto ardhi kinachotumia joto asili la dunia. Tunachimba visima virefu ili kuleta mvuke au maji ya moto juu ya ardhi. Mvuke huo kisha huzungushwa mitambo ya kuzalisha umeme, baadhi ya matumizi maji hurudishwa chini ya ardhi na kuifanya kuwa chazo endelevu na safi cha nishati kama inavyo onekana kwa milia ya mvuka inayopanda kutoka minara yakupoteza na vichwa vya visima.

Mnara mkubwa wa umeme uliosimama imara angani yenye mawingu. Chini yake kuna mandhari ya kijani kibichi. Kinachovutia zaidi ni twiga adimu akiwa karibu na mnara. Hii inaonyesha jinsi miundombinu ya kisasa inavyoishi pamoja na wanyamapori.

Jua linapotua chini ya upeo wa macho wa Kenya, miundo mbinu ya nishati ya taifa letu huangaza anga. Nyaya kuu za umeme na minara ya usafirishaji zikiwa zimesawiri dhidi ya rangi angavu, zinahashiria maendeleo yanayoendeshwa na wizara ya nishati na petroli, serikali ya Kenya.

Jengo refu la ghorofa nyingi, labda makazi au ofisi. Lina sehemu zilizofunikwa kwa rangi ya hudhurungi nyekundu na vifaa vya rangi nyepesi na madirisha makubwa yenye rangi ya kijani kibichi, yakionyesha mazingira. Kuna dalili za ujenzi au ukarabati zinazoonekana.

Transfoma ya umeme iliyowekwa juu ya nguzo. Unaweza kuona ni kitengo kikubwa cha kijivu, kilichokaa kwenye jukwaa la mbao, kati ya nguzo mbili za umeme. Kuna mtandao tatu wa nyaya zinazounganisha, na kutoka kwake, zikisambaza nguvu. Chini ya transfoma, pia kuna vifaa mbalimbali vya ulinzi. Mpangilio huu ni kawaida kwa kupunguza volti za juu, ili kusambaza umeme kwa nyumba na biashara za karibu.

Matokeo ya mafuriko makali labda katika makazi yasiyo rasmi, mwanaume amesimama katikati ya mabati ya nyumba iliyobomoka wakizungukwa na mabati yaliyopinduka na vifusi, ardhi imejaa tope zito lenye rangi ya udongo mwekundu ikionyesha uharibifu mkubwa ,miundo mingine ya muda mfupi nyuma pia inaonekana kuathirika tukio hili linaonyesha wazi athari mbaya za majanga ya asili wa jamii zilizo hatarini.

Eneo kubwa la mchanga mweupe nakutana na maji safi ya kina kifupi yakihakisi anga la buluu angavu juu, mawingu meupe membamba yanatembea pole pole yakikamilisha picha ya utulivu kamili, kwa mbali mstari hafifu wa kijani unaashiria nchi zaidi lakini hapa ni utulivu usio na kikomo wa Pwani wakati kamili wa amani.

Mandhari haya tulivu yanaonyesha siku safi yenye anga la samawati angavu na mawingu yaliyotawanyika. Kwa mbele shamba la kijani kibichi linaelea likielekea kwenye mto mtulivu unaoakisi mwanga wa jua. Ng'ambo ya maji, kijiji kidogo kimetulia kati ya msitu kikiwa na safu nzuri ya vilima nyuma.

Mto uliochafuliwa sana, mifuko ya plastiki na takataka nyingi zimetapakaa kwenye mawe na kingo za mto. Maji yanaonekana machafu na anga limefunikwa na mawingu, ikionyesha uharibifu mkubwa wa mazingira unaosababishwa na shughuli za binadamu, hasaa kutoka eneo la viwanda lililo karibu. Huu ni mfano halisi wa uchafuzi wa mazingira.

Mandhari haya yenye nguvu yanaonyesha hali harisi ya uchafuzi wa mazingira katika eneo linalo onekana kuwa makazi yasiyo rasmi. Tunaona watu waliojitolea wakiwa wamevaa fulana zao kuonekana kwa urahisi wakisafisha maji machafu yaliyojaa takataka. Nyuma kuna nyumba za mda mfupi zikimpaka karibu na jaa kubwa lenye moshi unaopanda. Ikionyesha changamoto kubwa la usimamizi wa taka.

Bawa lenye maji ya rangi ya kahawia kijani ambalo linaweza kuwa makazi ya wanyama watambao wakubwa, mamba kadhaa wakubwa wamezama kiasi vichwa vyao na miili yao kubwa ikionekana. Ukingo wa maji una udongo mwekundu kahawia na miamba pamoja na vichaka ya kijani na mimea mikavu. Ni mazingira safi ya asili labda bustani ya wanyama na yanatoa fursa ya kuona ulimwengu na viumbe wao.

Barabara yenye vichochoro vingi jijini Nairobi, Kenya, ikiwa na barabara kuu kubwa ya zege iliyoinuka juu yake. Huenda ni sehemu ya barabara kuu ya Nairobi. Mradi mkubwa wa miundo mbinu iliyoundwa kupunguza msongamano wa magari jijini. Unaweza kuona magari mbalimbali barabarani chini, na vizuizi vya ujenzi vya buluu, upande wa kulia kuashiria kazi inayoendelea au sehemu zilizokamilika za mradi huu wa kuvutia.

Uwanja mpana wenye matope wa kituo cha kuchakata taka labda hapa Nairobi, mirundo mikubwa ya plastiki zilizobanwa na vifaa vingine vimepakiwa juu tayari kuchakatwa ,katikati ya mirundo iliyopangwa taka zimetapakaa chini ukumbusho wazi wa mkondo wa taka, wafanyakazi wanatembea katika mazingira ya viwanda chini ya anga yenye mawingu ikionyesha juhudi endelevu zinazohusika katika kusimamia taka.

Kazi yasio rasmi, labda mtaa wa vibanda, yaliojaa nyumba za muda zilizojengwa kwa mabati. Mto wenye matope, labda mchafu, unapita katikati ukiwa na mimea mingi upande moja na ardhi tupu upande mwingine Mandhari haya yanaonyesha mazingira mangumu ya kuishi, ikiwemo ukosefu wa miundombinu sahi sahi na usafi wa mazingira na huduma za msingi.

Uchafuzi wa mazingira uliokithiri labda katika makazi yasiyo rasmi. Mlima mkubwa wa takataka umetawala nyuma ukimwagika kwenye mkondo wa maji meusi uliojaa taka. Watu kadhaa, wengine wakiwa wamevaa fulana wamesimama na kufanya kazi moja kwa moja kwenye maji haya yaliyochafuliwa sana, ikionyesha ama juhudi za kusafisha au kutafuta kitu.

Mafuriko makali yaliyoharibu mazingira yamefanyika. Unaweza kuona nyumba nyingi zilizotengenezwa kwa mabati, zikiwa zimezama kwenye maji yenye matope. Nyuma yake, kuna jengo kubwa na imara zaidi, limesimama juu ya usawa wa mafuriko. Hali hii inaonyesha tofauti kubwa ya maisha, pamoja na hatari zinazokabili jamii hizi kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa.

Machweo ya jua yenye kupendeza juu ya reli. Reli mbili zinaongoza macho kuelekea upeo wa macho uliochanua, ambapo jua linalozama linapaka rangi anga kwa rangi ya chungwa na njano inayong'aa. Zikiwa zimefifia dhidi ya magari hii maridadi, majengo ya jiji yalio mbali yanainuka katikati ya miti iliyokauka.

Makazi yasiyo rasmi katika mazingira yanaonekana kuwa magumu. Majengo yamejengwa kwa mabati ya kutu yakionyesha nyumba ya muda mfupi. Ardhi ina matope na imejaa takataka labda kutokana na ukosefu ya mfumo wa maji taka. Mwanaume anatembea katika eneo hili akiwa amebeba gunia kubwa na ndoo, labda kwa ajili ya kazi au mahitaji ya kila siku.

Mandhari tulivu ya nje, pengine ya hoteli au makazi. Mbele kuna eneo kubwa la nyasi wazi lenye miti yenye vigogo vyepesi na majani machache. Nyuma unaweza kuona majengo kadhaa yenye paa nyeusi yaliyofichwa kidogo na miti yakipendekeza mahali pa utulivu.

Ulimi mrefu wa twiga ukitoka inje kwa uchezaji, ukiweka juu ya uwa wa mbao. Unaweza kuuona wazi kabisa rangi yake nzuri yenye madoa. Nyuma, kuna manthari ya kijani Kibichi, kumejaa miti na tazama twiga mwingine akiwa ametulia kwa mbali. Inaonekana kama tukio la ajabu la wanyamapori, labda mahali ambapo anaweza kukutana na wanyama hawa wazuri.

Mandhari tulivu ya pikiniki chini ya mti mkubwa wenye majani mengi. Mwanamke aliyevaa rinda maridadi lenye maua ameketi kwa starehe juu ya blanketi jeupe lililotandikwa kwenye nyasi ya kijani kibichi. Anafurahia matunda mabichi uku kukiwa na kikapu kidogo cha pikiniki karibu. Mwanga wa asili wenye joto unapenya kupitia miti na kutegeneza wakati mzuri kabisa wa kupumzika nje.

Ukiingia ndani kabisa ya Savanna Africa ambapo kuna ustawi chini ya anga pana. Apa chini ya mti mkubwa wa miandasi, kundi la swara maridadi lina chunga kwa amani. Manyoya yao ya kahawia nyekundu yanalingana na nyasi zilizong'arishwa na jua, ushahidi wa uzuri wa pori wa maandhari hii mashuhuri.

Mtu akipita kwenye maji machafu, yaliyojaa takataka huku wakiwa wamebeba, gunia zito kichwani. Wamzunguka ni nyumba zilizojengwa kwa haraka na uchafu , tabia ya makazi yasio rasmi. Hii inaonyesha wazi mapambano ya kila siku ambao wengi hukabiriana nayo katika maeneo ya mijini ambapo usafi wa msingi ni anasa , na watu hufanya kazi bila kuchoka, mara nyingi katika hali ngumu ili kujikimu kimaisha.

Msafara wa magari ya safari unaonyesha kwenye nyanda kavu zenye rangi ya dhahabu. Chini ya anga pana na safi, magari haya yaliyoundwa kwa ajili ya kuangalia wanyamapori yako kwenye mwendo kasi wa kutafuta wanyama. Ni safari halisi ya kiafrika hapa katikati ya pori.

Mtu ikiwezekana mtoto bila viatu akichambua vitu kwenye pipa kubwa lililojaa takataka. Kumzunguka kuna takataka nyingi zilizotawanyika ikiwemo mifuko ya plastiki na uchafu mwingine. Huku rundo kubwa la mifuko nyeupe la plastiki likionekana nyuma. Mandhari haya yanaonyesha dump au eneo chafu sana ambapo mtu huwa anaweza kuwa akitafuta vitu au kuchakata tena takataka.

Mtazamo wa juu unaonyesha makaazi duni yaliyojaa yakiwa na nyumba nyingi zilizojengwa kwa haraka nyingi zikiwa na paa za mabati. Mto uliochufuliwa unapita katikati kingo zake zikiwa zimejaa taka. Msongamano wa watu, ufisadi duni na kupuuzwa kwa mazingira.

Nyati amesimama kwa nguvu katika makazi yake asilia. Pembe zake kubwa zilizopinda hukutana kichwani mwake ikiwa na sifa bainifu. Nyati huyo amewekwa mbele ya mandhari ya nyasi kavu za dhahabu za savana na milima iliyo mbali ikichora picha halisi ya wanyamapori wa kiafrika. Kwa kweli, anawakilisha roho ya tambarare za porini.

Tamasha la kitamaduni lenye nguvu nyingi, tunaona watu kadhaa, pengine wachezaji, wakiwa wamevalia mavazi ya kitamaduni ya kuvutia yenye kofia za manyoya, shanga maridadi na sketi zilizotengenezwa kwa nyuzi asilia. Muigizaji aliye mbele kabisa, anatumia ngoma kikamilifu, kuashiria densi yenye midundo na nguvu.

Kifaru watatu wakitembea kwenye njia ya udongo katika eneo linaloonekana kuwa savana au nyasi. Vifaru hao ni wanyama wakubwa wenye rangi ya kijivu hudhurungi na ngozi nene. Wanatembea katika mstari mmoja kutoka kushoto kwenda kulia. Njia hiyo ni udongo mwekundu hudhurungi na kila upande kuna nyasi kavu zenye rangi nyepesi na vichaka au miti michache mbali.

Mandhari iliyoathirika pakubwa na mafuriko huku matope na uchafu vikiwa vimetanda ardhini. Watu waliojitolea wakiwa wamevalia vifaa vya kujikinga, tayari wanafanya kazi kwa bidii katika shughuli za usafishaji. Wanachambua matope na kuondoa takataka zilizokusanyika, wakifanya kazi kwa bidii kurejesha eneo hili. Hali hii inaangazia athari kubwa ya hali ya hewa ya hivi karibuni.

Kundi la watu wengi wakiwa wamevalia wakiwa wamevalia fulana za usalama. Wamekusanyika karibu na mto mdogo au kijito chenye maji machafu. Panaonekana kushiriki katika shughuli katika shughuli iliyopangwa nje. Labda usafishaji wa mazingira, utafiti au mradi wa jamii unaohusiana na ubora wa maji. Eneo lina vichaka likionyesha mazingira ya asili au yaliyopuuzwa.

Simba maridadi, labda simba jike amesimama kwa utulivu kwenye barabara ya vumbi. Nyuma yake magari kadhaa ya safari yamesimama yakiwa yamejaa watalii wenye hamu wanaotazama tukio hilo. Msitu minene ya kijani na kahawia imepakana na barabara kawaida ya hifadhi ya wanyama pori. Ni wakati wa kawaida wa mwanadamu na maumbile ya porini kuishi pamoja. Kilele halisi cha safari yoyote ya Kenya.

Trenji refu limechimbwa labda kwa bomba jipya. Bomba kubwa la kijivu huenda la saruji limewekwa ndani likiwa limeegemezwa na miundo ya mbao au chuma kwenye kuta za miamba. Kwa nyuma, unaweza kuona dalili za eneo lenye watu wengi zikidokeza mradi wa miundombinu ya mjini.

Pundamilia wawili maridadi, wakiwa na milia yao mashuhuri, wakila kwa amani kwenye savannah ya dhahabu, kwa utofauti wa kuvutia, anga ya jiji la kisasa la Nairobi inainuka kwa mwangaza nyuma, mchanganyiko kamili wa maumbile ya maisha jijini, hapa hapa Kenya.

Uchafuzi mkubwa wa plastiki labda karibu na mto huku rundo kubwa la mifuko ya buluu na kijani ikitawala mandhari. Mfano wazi wa uharibifu wa mazingira. Taswira inayoonekana sana katika maeneo ya mjini kama Nairobi ambapo usimamizi wa taka ni changamoto kubwa. Watu wanaonekana katikati ya takataka labda wakikusanya au kupanga. Ikionyesha athari za binadamu au labda juhudi zisizo rasmi za kudhibiti taka hizi nyingi.

Mjusi aina gama akipumzika juu ya kipande cha mti. Kichwa chake kina rangi ya chungwa au kahawia manjano, ikitofautiana kabisa na rangi ya kijivu, nyeusi na madoamadoa kwenye mwili wake. Mkia wake mrefu unaelekea nyuma huku uzio wa chuma ukionekana kwa nyuma. Kutokana na muonekano wake hasa kichwa chenye hasa kichwa chenye rangi angavu anafanana sana na gama dume.

Ni chui maridadi mwenye madoha yake meusi yanayofanana na maua yakiwa wazi kabisa, chui huyu amepigwa picha karibu, akitazama kwa utulivu upande wake wa kulia uku akiwa makini. Unaweza kuona macho yake mepesi na sharubu zake ndefu. Kwa nyuma kuna dalili ya majani mabichi na miamba ,ikionyesha mazingira yake asili ya mnyama huyu mzuri.

Ufundi wa ajabu wa wachezaji hawa wasarakasi katika uwanja uliojaa uwai. Wachezaji waliovalia mavazi yenye manoa maridadi na wanaunda piramidi za binadamu zinazovutia sana. Timu moja inajenga piramidi yenye nguvu huku mwengine akifanya mkao wa kushangaza wa kusimama kwa mkono juu ya mwenza wake. Ni onyesho la nguvu nyingi usao wa usahihi.

Korogo maridadi aina ya Yellow Buildstock anatembea kwa madaa maji ya kina kifupi ,mdomo wake mahususi wanjano ukiwa tayari kuwinda kwa kugusa kivuli chake kiking'aa ,karibu yake mambo mjanja amelala akiwa amejificha macho yake yakichomoza kidogo tu juu ya maji na kula katikati ya mimea ya kijani kibichi bata wa misri anaangalia mandhari.

Askari wa wanyamapori na madaktari wa mifugo wakimtunza kifaru alietulizwa, macho yake yakiwa yamefunikuwa kiupole. Utaratibu huu mara nyingi ni sehemu ya juhudi muhimu za uhifadhi, kama vile kutoa pembe ili kuzui ya wawindaji ya haramu matibabu au ata kumhamisha mnyama hadi eneo salama zaidi. Ni ushuhuda wa mapambano ya yanayoendelea kulinda viumbe hawa wa jabu walio hatarini.

Kundi la swara katika mazingira wazi ya Savannah yenye nyasi. Unaweza kuona swara kadhaa baadhi wakiwa na pembe za kipekee za mandume. Kwa nyuma kuna mti mmoja uliosimama pekee yake jambo la kawaida katika mandhari ya Savannah Afrika. Anga inaonekana wazi kabisa ikionyesha hali nzuri ya hewa. Eneo hili linafanana sana na makaazi asili yanayopatikana Nairobi National Park au Maasai Mara hapa Kenya.

Mwanaume aliyevalia shati hafifu na jinsi, anaonekana akishikilia mjusi mkubwa, mwenye rangi hafifu, anayefanana na kenge au mnyama mwingine wa jamii hio, kwa mikono miwili. Amesimama kwenye njia ya udongo, na amezungukwa na mimea ya kijani kibichi na miamba. Mwanga mkali wa mchana unatoa vivuli bainifu, kuashiria mazingira ya nje, labda bustani au eneo la asili.

Mandhari ya jiji yenye uhai jijini Nairobi, Kenya, chini ya anga safi. Una angalia barabara yenye vichochoro vingi, ikiwa na magari na hata malori ikipita. Majengo marefu na mabango ya matangazo yamejipanga nyuma yakichanganyisha na maeneo yenye mimea ya kijani kibichi. Inatoa hisia ya mtiririko wa maisha ya kila siku katika barabara za Nairobi.

Barabara kuu yenye shughuli nyingi inayofanana na mazingira ya Nairobi. Tunaona barabara inayotenganishwa vizuri na magari mbalimbali, kuanzia magari madogo hadi mabasi na malori yakisafiri pande zote mbili. Kwa mbali daraja la kipekee la rangi ya manjano na watembea kwa miguu linavuka barabara kuu. Barabara imepakana na mimea ya kijani kibichi na taa za barabarani huku bango kubwa likionekana upande wa kushoto.

Siku ya kawaida hapa Nairobi. Tunaona barabara yenye pilika pilika imejaa matatu, yale mabasi madogo yenye rangi mbalimbali yanayomilikiwa na watu binafsi pamoja na mabasi makubwa ya jiji yote muhimu kwa usafiri. Nyuma, nyumba za kupendeza za makazi zenye paa zao za kipekee, nyekundu zinachanganyika na majengo ya kisasa zaidi, zikiwa zimepambwa na miti yetu nzuri ya kijani.

Mandhari ya barabara yenye shughuli nyingi pengine jijini Nairobi. Tunaona mchanganyiko wa mabasi ya usafiri ya umma yakiwemo matatu za kupendeza na magari yakipita katikati ya jiji. Watu kadhaa baadhi wakiwa wamevalia fulana zinazong'aa wanatembea barabarani. Majengo marefu yamejipanga kando y barabara huku miti ikiongeza rangi ya kijani kwenye mazingira haya ya mjini yenye shughuli nyingi.

Eneo lenye shughuli nyingi labda jijini Nairobi. Matatu ya rangi ya samawati iliyopambwa vizuri (chombo cha usafiri cha umma cha Kenya), imesimama katikati ikionyesha ishara za njia za Ruiru, barabara ya Thika na Kimbo. Watu wanaonekana pembeni na bidhaa na mifuko imetandazwa chini, ikionyesha soko lenye shughuli nyingi au kituo cha usafiri.

Eneo lenye shughuli nyingi barabarani labda Nairobi. Tunaona magari kadhaa ya usafiri wa umma labda matatu na bango kubwa la supreme shuttle Nakuru Direct likionyesha njia ya kuelekea Nakuru na mia tano likionyeshewa labda nauli. Pia kuna Ruzana Pharmacy inaonekana. Eneo hili linaonekana kuwa kitovu cha kijiji chenye shughuli nyingi.

Matatu halisi ya Kenya iliyopakwa rangi ya kijani kibichi na njano ikiendesha gari kwenye barabara inayoonekana kuwa na shughuli nyingi jijini Nairobi. Tunaweza kuona City Hoppa kwenye kiooo chake cha mbele ukiwezekana kuashiria njia yake na nambari 370 mbele. Ni picha maridadi ya usafiri wa umma wa kila siku nchini Kenya. Kamili na muundo wake bainifu na shamrashamra za jiji nyuma.

Mtaa wenye shughuli nyingi labda katika eneo la mjini. Watu wengi wanatembea huku na huko kuashiria barabara yenye pilkapilka. Miti mikubwa ya kijani kibichi inatoa kivuli na inaonekana kuna mabasi kadhaa nyuma, ikionyesha usafiri wa uma unaendelea. Mtu mmoja ameshikilia bango lenye nambari thelathini na mbili juu yake. Inaonekana kuna mazingira ya mchana yenye shughuli nyingi.

Mandhari haya ya barabara yenye shughuli nyingi yanaonyesha uhai wa eneo la mjini hasaa hapa jijini Nairobi. Watu wanatembea kwa miguu kwenye barabara wakipita maduka na vibanda vya soko. Mbele kijana aliyevalia shati jekundu amesimama karibu na nguzo yenye milia. Nyuma yake, mabasi ya usafiri wa umma yenye rangi mbalimbali kama matatu zetu zinazo ifahamu yamejipanga barabarani.

Barabara kuu yenye njia nyingi hapa Nairobi. Unaweza kuona magari, basi na ata malori yakipita barabarani. Kinachovutia ni ng'ombe wanaokula majani kwa utulivu katikati ya barabara, jambo la kawaida linalochanganya pilkapilka za jiji la Nairobi na uhalisia wake wa kijiji. Kila upande, majengo yamejipanga kando ya barabara

Mandhari ai ya mtaa pengine katika eneo la mji nchini Kenya, kwa mbele tunaona sehemu za juu za magari kadhaa ikionyesha barabara yenye shughuli nyingi. Katikati kuna bango kubwa la Safaricom Prestige likitangaza huduma za usafiri kwenda maeneo kama Kericho, Kisumu na Kakamega majiji yanayojulikana sana nchini Kenya.

Barabara enye shuguli nyingi mjini. Unaweza kuona barabara pana ambayo inaonekana kuwa na maji kutokana na mvua ya hivi karibuni. Ikiwa na magari kadhaa na basi kubwa la kijani. Alama kubwa nyekundu na nyeupe za kuvuka barabara kwa watembea kwa miguu zinaonekana zikionyesha eneo ambalo watu wanatembea. Watu wawili kwenye bustani ya katikati na karibu na basi.

Mandhari a kawaida ya barabara yenye shughuli nyingi jijini Nairobi. Unaweza kuona magari mbalimbali, ikiwemo mabasi kadhaa na magari madogo yakipita katikati ya msongamano wa magari. Kuna watembea kwa miguu wengi wengine wakitembea kwenye njia za miguu, wengine wakivuka barabara. Inaonekana ni mchana na unaweza kuona maafisa waliovalia sare labda polisi wa trafiki wakisimamia mtiririko wa magari na watu.

Tazama matatu hii ya kuvutia ya Kenya. Hii si basi tu, ni sanaa inayoenda. Imepakwa rangi ya samawati angavu, imejaa grafiti za kupendeza, ikiwa na maneno kama king , na michoro ya tai iliyojaa undani. Unaweza kuona watu wakiizunguka, wengine wakiwa wamevalia nguo za zambarau angavu, na mtu mmoja akitembea akiwa amevalia shati la CLSS.

Shamrashamra za barabarani jijini Nairobi zikionyesha mabasi kadhaa, hasa moja lililoandikwa electric likiwa na zero carbon footprint ikisistiza hatua ya jiji kueleke kwa usafiri endelevu. Watu wanaendelea kupanda na kushuka basi la kati ambalo linaonekana kuwa la kampuni iitwayo Cityhopper.

Mtaa wenye shughuli nyingi katika jiji la Kenya pengine Nairobi kutokana na mabasi ya matatu yenye rangi ya machungwa na kupambwa kwa picha mbalimbali yanaonekana kwa uwazi. Watembea kwa miguu wengi wanatembea barabarani. Pembeni mwa majengo marefu yenye ghorofa nyingi yanayopakana pande zote mbili. Kuna miti ya kujengea kwenye jengo moja kuashiria ujenzi.

Biashara yenye shughuli nyingi inaonekana kama mji wa Kenya. Katikati kuna matatu iliyopakwa rangi angavu ikiwa imebeba magunia na mapipa juu ya paa lake na imeandikwa Narok Direct. Watu wanazunguka matatu hiyo, wengine wakipanda au kushuka, huku wengine wakipita tu. Maduka ikiwemo Lucky Power Select Cost yanaonekana nyuma na magari mengine kama pikipiki yanaonekana.

Barabara yenye shughuli nyingi jijini Nairobi, Kenya. Unaweza kuona matatu kadhaa nyeupe ambazo ni mabasi yetu madogo ya abiria zikiwa zimejaa watu. Pia kuna mkokoteni mkubwa wa kijani kibichi ukiashiria bidhaa zikisafirishwa. Mitaa imejaa watu wakiendelea na shughuli zao za kila siku. Na nyuma, majengo marefu na mabango kama Nairobi ina works na Nakuru yanadhibitisha kuwa tuko katikati ya jiji lenye shughuli nyingi.

Karibu kwenye mitaa yenye uhai ya Nairobi hapa unaona mapigo ya maisha ya kila siku na usafiri wetu mashuhuri wa umma, matatu kama haya ya samawati na kijani kibichi yana shughuli nyingi kuokota abiria rangi zao za kipekee zikiongeza uhai wa jiji, miti mirefu imepanda kando ya barabara ikielekea kwenye majengo marefu huu ni mchoro wa mdundo wa Nairobi wenye shughuli nyingi daima tuko.

Barabara inaonyesha shamrashamra za eneo la mjini, huenda Nairobi Kenya. Katika uangalizi wa mbele, watu wanatembea kwa haraka kukiwa na basi dogo la usafiri wa umma labda matatu. Katikati, mabango mashuhuri ya Nakonns Sacco na Kuria Ini Othaya Express inaonekana kwenye majengo yakionyesha kituo chenye shughuli nyingi cha usafiri.

Matatu hii ya kupendeza ni ishara halisi ya Kenya. Imepakwa rangi nyekundu inayong'aa na imechorwa grafiti ya ajabu. Kuna nyuso, michoro maridadi ata killers deck imeandikwa pembeni. Unaweza kuona watu wakishuka na kupanda.

Mfumo wa usafiri wa umma huenda ni kituo cha mabasi au barabara yenye shughuli nyingi jijini Nairobi. Watu kadhaa wanaonekana katikati ya mabasi makubwa mengi yakiwa ya kijani kibichi na moja la samawati. Miti mikubwa inatoa kivuli juu. Katika mandhari ya mbele watu wanatembea na mmoja ameshikilia bango lenye namba thelathini na mbili labda ikionyesha njia ya basi.

Mandhari yenye shughuli nyingi, labda hapa Nairobi. Basi kubwa la kijani kibichi, pengine matatu, linatawala katikati, likizungukwa na mdundo wa kila siku wa maisha ya jiji. Watu wanatembea, na pikipiki, bodaboda hizo zinazojua. Zimejaa tele. Zikiwa zimebeba abiria, zingine zikiwa zimeegeshwa kando ya barabara yenye shughuli nyingi. Majengo marefu na maduka yanatoa picha wazi, ya nguvu ya mjini.

Mandhari ya barabara yenye shughuli nyingi, pengine jijini Nairobi. Mabasi kadhaa ya uoendeza, huenda matatu ya hapa, yanaonekana yameegeshwa au yakitembea barabarani. Yamezungukwa na majengo yenye paa za vigae vyekundu yaliyoo katikati ya mirefu yenye kijani kibichi. Magari mengine madogo pia yanaonekana.

Mandhari yenye shughuli nyingi mitaani Nairobi Kenya, kuna matatu kadhaa meupe, magari madogo ya abiria, yamepanga foleni. Mabasi hayo yana mabango yanayoonyesha maeneo kama, Nakuru city direct , Thika, Mwea- Nyeri direct . Umati wa watu umezunguka matatu hayo, wakipanda, au kushuka, ikionyesha pilkapilka za kituo cha usafiri wa umma.

Matatu yenye rangi nyingi, gari la huduma ya umma la Kenya, inatawala sehemu ya mbele ikiwa na sanaa yake ya kipekee na nambari ya usajili KDQ 073 Q. Watu wanatembea: mwanamke aliyevaa koti jekundu anatembea kushoto, mwanaume aliyevaa nguo nyekundu anatembea karibu na matatu, na mwanaume mwengine anasukuma mkokoteni. Majengo marefu yanapamba mandhari ya nyuma.

Barabara yenye shughuli nyingi katika jiji la Nairobi. Unaweza kuona magari kadhaa meupe ya usafiri wa umma, yanayojulikana kama matatu, yameegeshwa. Moja imeelezwa wazi, Mombasa, ikionyesha njia yake. Kwenye majengo kuna mabango ya biashara kama Dayliff Solar Solutions na New Cairo Electronics. Ni mandhari ya kawaida ya jiji yenye pilkapilka, pengine kituo cha matatu au barabara ya kibiashara.

Mandhari haya mairi ya barabara, pengine jijini Nairobi, yanatoa taswira ya maisha ya mjini. Kitu kinachojitokeza zaidi ni matatu au basi la manjano na blue . Mlango wake ukiwa wazi, huku abiria wakipanda au kushuka. Unaweza kuona nambari za njia kama vile 34 na 60 kwenye dirisha. Watu wanaangaika kwenye barabara, huku jingine la blue likionekana kwa kasi, na magari mengine yakiwa nyuma.

Barabara iliyojaa msongamano wa magari. Kuna magari ya kawaida na pia matatu zenye rangi mbalimbali ambazo ndio roho ya usafiri wa umma. Watu wanaonekana kila mahali wakitembea kati ya majengo marefu ya jiji na yote haya chini ya anga angavu la Nairobi.

Mtaa wenye shughuli nyingi jijini Nairobi ,kwa mbele kuna matatu nyeupe yenye namba ya usajili KAY 902X,lililoandikwa embassava sacco, iikiwa barabarani na basi la njano la umma .Nyuma yao, lori kubwa la kubeba taka la njano ,linaongeza msongamano wa magari. Waenda kwa miguu wanatembea kando ya njia ya udongo. Upande wa kushoto, huku majengo marefu yakionekana nyuma chini ya anga la mawingu .

Matatu ya Kenya ya rangi ya samawati na chungwa iliyong'ara ikijitangaza kwa fahari na maneno ya Get Hooked na Texas , ikiwa na urembo wake wa kipekee. Karibu, kundi la wanaume wanazungumza kwa kina, mmoja yuko kwenye simu wengine wakiangalia bidhaa zilizotundikwa kwenye fensi ya bati la kijani. Huu ni mchoro wa maisha ya kila siku, uliojaa nguvu na haiba, hapa hapa siku ya jua jijini.

Mtaa wenye shughuli nyingi labda nchini Kenya kutokana na basi lenye neno Nairobi juu yake tuna mabasi makubwa mawili moja la kijani kibichi mbele iliyofunikwa kwa turubai nafasi jeupe nyuma yake lililowekwa alama wazi kwa Mombasa na Nairobi. Nyuma kuna majengo ya ghorofa nyingine kama ilivyo mjini na mtandao wa nyaya za umeme juu ni mchana na unaweza kuona watu wachache karibu na basi la kijani.

Basi kubwa la rangi ya samawati lilioandikwa Amazing , linatokeza wazi. Huenda likitoa huduma ya usafiri wa umma. Watu wanahangaika. Mmoja anaonekana kutoka nyuma, huku mwingine aliyevaa fulana ya samawati akishika bango kubwa, labda akitangaza KNH Upperhotel. Nyuma, majengo ya jiji yamesimama na ishara ya Oppo inaonekana kidogo.

Tukio lenye shamra shamra nchini Kenya likionyesha basi dogo jeupe la wasafiri wa umma linalo fahamika kama matatu. Matatu haya yana majina Bianca na Kuja Sacco yakiwa yame andikwa wazi kuashiria uhusiano wake na chama cha ushirika wa usafiri. Namba yake wa usajili wa Kenya KCE 286V inaonekana wazi. Nyuma majengo ya mjini yanaonyesha barabara yenye shughuli nyingi au kituo.

Huu ni mtaa wenye pilkapilka nchini Kenya, ukiwa na matatu ya kupendeza. Gari la usafiri wa umma lililopambwa kipekee. Unaweza kuona watu wakipanda na kushuka; ikionyesha jinsi matatu yanavyotumika sana maishani. Matatu yenyewe ni kazi ya sanaa iliyotembea, iliyopambwa kwa graffiti za kuvutia na hata kauli mbiu I have a dream . Ni picha halisi ya shamrashamra za mazingira ya jiji la Kenya.

Gari dogo la aina ya buluu na njano labda gari la usafiri wa umma lenye nambari ya usajili KBB 091 W inaonekana wazi, lina mpango kubwa juu ya lake pengine likionyesha habari za njia, watu kadhaa wanaonekana wakiwemo wanaume wawili mbele na wengine nyuma wakitembea katikati ya magari mengine mandhari ya nyuma ina majengo ya jiji ikionyesha mazingira yenye shughuli nyingi.

Mandhari ya kawaida mtaani Nairobi. Tunaona matatu ya manjano inayotambulika kwa namba yake ya usajili ya Kenya, KBD 446Y. Mtu aliyevaa nguo za kijani amesimama karibu na matatu, pengine akipanda au akishuka. Nyuma, bango lenye neno aviation linaonyesha mzingira ya eneo hili. Udongo uliolowa, unaashiria mvua ya hivi karibuni, ikichora picha inayojulikana ya maisha ya kila siku, na usafiri jijini.

Ni madhari ya barabara yenye shuguli nyingi, inawezekana jijini Nairobi Kenya kutokana na kuwepo kwa matatu, kitu kikuu kinachoonekana ni basi dogo la abiria la rangi nyeupe na zambarau lenye neno Blessing likiwa limeandikwa wazi na abiria wengine wanaonekana wakipanda au kushuka. Nyuma majengo marefu, taa za barabarani na mabango ya matangazo yanaonyesha picha ya jiji lenye shuguli.

Matatu ya Super Metro, chombo maarufu cha usafiri wa umma jijini Nairobi Kenya. Ina rangi ya bluu na machungwa na maneno Get Hooked na Texas yameandikwa mbele. Kundi la watu baadhi wakiwa wamevaa fulana zinazong'aa wamekusanyika karibu nayo ikionyesha mandhari yenye shughuli nyingi mjini.

Barabara yenye shughuli nyingi jijini Nairobi labda katikati mwa jiji. Tunaona matatu zenye rangi mbalimbali ambazo ni kawaida hapa pamoja na magari mengine na watembea kwa mguu wengi. Watu wanatembea kila mahali wengine wakiwa wamevalia fulana zinazong'aa labda wakiwa wanaelekeza magari. Majengo marefu yenye matangazo yamejipanga kando ya barabara yenye shughuli nyingi ikionyesha uhai wa jiji.

Mandhari ya barabara yenye shughuli nyingi jijini Nairobi. Ikianzia matatu mbili mashuhuri. Usafiri maarufu wa umma nchini Kenya. Matatu ya kushoto ina rangi ya kijivu na blue huku ile ya kulia ikijivunia michoro maridadi. Watu wengine wanaonekana karibu na magari na kwenye barabara za huenda kwa miguu huashiria mazingira ya jiji lenye shughuli. Nyuma majengo marefu yanapamba barabara.

Treni, pengine imesimama kwenye njia ya reli. Tunatazama kupitia uzio wa wavu wa chuma uliyo mbele, ambao unaleta muundo wa kuvutia wa mistari iliyopishana. Treni yenyewe inaonekana wazi, ni nyeupe kwa kiasi kikubwa. Lakini ina mistari mwekundu, pinki, na machungwa mzuri, unaopita ubavuni mwake. Nyuma unaweza kuona miti na mimea mingine, kuashiria mazingira ya nje.

Matatu mawili meupe yakiwa yameegeshwa barabarani hapa Nairobi. Matatu ya kushoto ni transline galaxy shuttle na lile la kulia ni beaverline labda likielekea Mombasa. Yote mawili yana milia ya manjano na neno, Nairobi, kwenye vioo vya mbele, ishara tosha ya usafiri wa umma. Nyuma yake kuna mabango mbalimbali ya biashara.

Basi kubwa jekundu la Embassava sacco, linaonekana wazi kushoto, likiwa na chapa yake bainifu ya Isuzu. Pembeni yake, kuna foleni ya matatu meupe na yenye mistari ya kijani kibichi. Magari haya maarufu ya uchukuzi wa uma ya Kenya, yakisubiri. Unaweza hata kumuona mtu aliyevalia shati jeupe karibu na moja yao. Nyuma, majengo marefu ya kisasa yananyanyuka angani, na bango kubwa la Nyanasa Sacco, linaashiria mahali hapo. Ni picha kamili ya maisha ya kila siku mjini.

Ni barabara yenye shughuli nyingi mjini pengine hapa Nairobi. Kinachotawala mandhari ni matatu nyekundu iliyong'ara, chombo maarufu wa usafiri wa umma kinachotambulika papo hapo kwa sanaa yake maridadi. Nyuma yake kichwa kikubwa cha simba chenye manyoya ya rangi nyingi kinajitokeza wazi, kikionyesha utamadani wa kipekee wa matatu ya Kenya. Tunaweza pia kuona nambari yake usajili KBV 245A .

Chungu cha mawe kilichokaa kimefunikwa na moss kimejaa maji safi baridi. Bomba rahisi la chumba linapinda chini, likijaza chungu mfululizo na kutengeneza mawimbi madogo ya povu. Inaashiria utulivu wa milele, labda chemichemi ya vijiji au chanzo cha maji muhimu siku ya jua.

Mtaro uliochimbwa pengine kwa ajili ya bomba jipya katika eneo wazi lisiloendelezwa sana. Mtaro umejaa maji yaliyotuama ikionyesha mvua ya hivi karibuni au kiwango cha juu cha maji ardhini. Ni rundo ya udongo iliyochimbwa imepangwa pande zote mbili. Kwa nyuma unaweza kuona nyaya za umeme na majengo ya umbali ikipendekeza kuwa eneo hili liko karibu na miundo mbinu iliyopo.

Udongo uliofukuliwa hivi karibuni, labda kwa kulimwa au kuchimba. Unaweza kuona wazi rundo kubwa la udongo mweusi wenye mabonge, pengine wenye rotuba nyingi. Chini kuna alama sabamba zinazo onyesha kuwa mashine nzito kama trekta zimepita. Kitu kirefu chembamba chenye rangi ya kijani kibichi labda waya au bomba kimeanguka kikimshazari juu ya udongo ulio fukuliwa.

Mandhari ya kuvutia bwawa tulivu la rangi ya samawati ya kifutafuta limetulia kama kito katikati ya mimea mbali mbali yenye rangi ya kijani kibichi na nyasi ndefu kwa upande mmoja mistari iliyonyooka ya shamba la mazao lenye kijani kibichi inaenea ikikutana na njia nyembamba ya udongo ni picha nzuri ambapo uzuri wa pori wa asili unakutana na mpangilio tulivu wa kilimo.

Mtungi mrefu wa viwandani, wenye rangi nyeusi iliyofifia, labda tangi kubwa au silo. Umesimama wima dhidi ya anga safi ya samawati. Una tundu kubwa la mviringo, upande wake. Na ngazi ndefu ya mabati ya kupandia. Chini yake, sehemu za jengo imara la matofali mekundu, zinaonekana, zikidokeza mtindo wa usanifu wa zamani wa viwandani. Eneo hili linaashiria kituo cha viwanda kinachofanya kazi au labda kisichotumika.

Eneo la kushtua na uchafuzi wa mazingira labda katika makazi yasiyo rasmi, rundo kubwa la takataka mbali mbali ikiwemo nguo na plastiki limetapakaa kando ya mto mchafu unaowezekana kuwa na sumu, mtu anapita karibu na hata kuku anaonekana katikati ya taka ikionyesha adhari mbaya kwa maisha ya binadamu na wanyama katika eneo ambalo linaonekana kukosa mifumo sahihi ya usimamizi wa taka.

Mandhari ya jiji inaonekana kutoka juu ya jengo, karibu kuna ukuta dhabiti wa matofali ya saruji, nyuma yake majengo yaliyojengwa kwa matofali ya saruji ya kijivu yana paa za vigae vya kahawia. Kinachovutia ni kwamba paa nyingi zina matangi makubwa meusi ya maji, ikionyesha jinsi maji yanavyohifadhiwa hapa. Mbali zaidi, Mandhari ya jiji inaenea chini ya anga yenye mawingu, ikionyesha mazingira ya kawaida ya jiji lenye shughuli nyingi.

Eneo rahisi la nje ukuta wa bati uliochakaa ndio mandhari kuu. Chini yake kuna bomba ndogo la maji lenye kipimo. Ardhi ni kavu na vumbi imejaa mawe ya nyasi chache za kahawia. Ni taswaira ya nafasi isiyo na madoido inayotumika labda uani au eneo la huduma.

Huu ni mtazamo wa angani unaoonyesha bwawa tulivu wa samawati kijani. Umezungukwa na mimea minene ya nyasi majimaji. Upande wa kushoto, kuna nyasi ndefu zilizokumbwa vizuri. Huku upande wa kulia unaonyesha mistari tofauti ya mimea shambani. Kuna njia wazi ya udongo karibu na shamba. Mandhari haya yanaonyesha mchanganyiko wa mali asili pori na ardhi iliyolimwa.